Jengo la ghorofa mbili au zaidi likiwa na kuta za mawe au matofali zilizojengwa kwa mtindo wa kiasili. Kuna mistari ya rangi ya chungwa inayopita katikati ya kuta ikiongeza mvuto wa kuona.

Tarakilishi ambayo imewekwa juu ya meza. Tarakilishi hiki imeweza kuwekwa juu ya hii meza iliyo pakwa rangi nyeupe.

Jengo dogo leye paa la mteremko ambalo linaonekana kuwa sehemu ya shule au kituo cha watoto. Ukutani, kuna mchoro mzuri wa hadithi ya safina ya Noah, kama ilivyoandikwa juu ya mchoro. Mchoro unaonyesha safina kubwa ya mbao.

Jengo la ghorofa ambalo linaonekana kuwa la makazi. Lina muundo wa kisasa wa ujenzi na ukuta wake umetengenezwa kwa mchanganyiko wa mawe ya rangi ya udongo na sehemu zilizopakwa rangi nyeupe. Dirisha zake ni kubwa nyingi na Zina chuma kwa msalani.

Wanariadha wawili wanaoshiriki katika mashindano ya kukimbia .Samuel mushai aliye kulia na jane kipchumba aliye kushoto ambaye ni wa nchi ya kenya.

Mlango ambayo imefungwa, na juu ya mlango hili kuna maandiko kwamba mlango hii ni ya kidato cha kwanza.

Maandishi kwenye kitabu, kuna michoro mbalimbali ya watoto na inaeleza jinsi familia inafaa kuwa na jinsi ama vitu tunazohitaji katika maisha.

Chumba ambacho unaweza kujifunza mambo ya tekinolojia, chumba hii unaweza kujifunza mambo mengi inayoendelea katika intaneti.

Kitabu ambacho kimefunguliwa kitabu hiki ni cha kipindi cha pili ,katika kitabu hiki kuna michoro ya mtoto ambaye amevalia suruali ya nyekundu na shati ya manjano.

Uwanja wa michezo wa watoto eneo hili lina udongo na nyasi tatu zilizoota kushoto kuna muundo mrefu wa chuma wenye rangi nyekundu na nyeupe.

Maandishi ambayo yameandikwa kwenye kitabu, maadishi haya yaliandikwa Ijumaa mnamo tarehe nne Februari, mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano, juu yake kuna rula.

Siku za wiki ambazo zimeandikwa inayofaa ikianza na jumapilii ikifuatwa na jumatatu, jumanne, alhamisi, ijumaa na jumamosi

Mchezaji wa nchi ya Kenya mlemavu ambaye yuko kwenye harakati ya kucheza mpira wa soka, anaonekana kushindana na wengine.

Chapisho ambayo imebandikwa kwenye kuta. Chapisho hilo linaashiria kwamba takataka zote kwenye shule au kwenye majirani yanapaswa kutupwa vizuri.

Maandishi ambayo imeandikwa kwenye ubao. Maandishi haya yameandikwa kwa ukubwa na udogo. Hii ni ishara kwamba mwalimu amekuwa akifunza watoto wadogo.

Mtihani wa watoto wadogo ambaye ni ya somo ya hesabati. Ina mchoro wa mamba na mtihani hii imeweza kusahishwa.

Mwanamke mmoja ambaye ameketi kwenye boti ,kwenye maji. Huenda anajitayarisha kujifunza jinsi ya kuendesha boti hili.

Nyumba ya kifahari ambayo imejengwa Kwa ustadi huu. Nyumba ile linaonekana kwamba lina paa ambayo ikona madirisha mazuri. kunaoneka kwamba mlango umefunguliwa wazi na kuna pahali pa kuchukua mfereji wa maji.

Kitabu cha mwanafunzi wa gredi ya pili ambayo inaitwa nyota ya Kiswahili. Kitabu hiki kinaweza kusaidia mtoto ili kuimarisha luga yake ya Kiswahili.

Wanariadha ya timu ya Kenya wasioona, walioshiriki katika olimpiki iliyo fanyika, mwaka wa elfu mbili kumi na sita.

Maandishi ambayo yameandikwa na kubandikwa kwenye mlango huu, maandishi yameandikwa kwamba mnakaribishwa na unapoingia huku utajifunza mengi, na heshima lazima idumu.

Mkusanyiko wa karasati za rangi zilizokunjwa ambazo zinaweza kutumika kwa kazi ya mikono miradi ya sanaa au mawasilisho kuna aina mbali mbali za rangi zinazoonekana huku.

Jumba la kompyuta ama tarakilishi ambapo wanafunzi huenda hapa ili kuweza kujifunza mambo tofauti tofauti ya teknolojia na kuongeza ujuzi wao katika kutumia kompyuta.

Wanariandha wawili ambao wanashiriki katika michezo wa kukimbia. Michezo hii ni olimpiki uliofanyika upande wa Rio mwaka wa 2016. Mmoja wa wakimbiaji hawa hawezi kuangalia na mwengine anamsaidia.

Mkanda mrefu wa nje, unaonekana kuwa sehemu ya njengo la makazi au labda jengo la biashara ndogo, Kuna nguzo ndefu zenye rangi nyeusi iliyo kolea.

Wanariadha wanaoshindana. Mwanariadha anayeongoza ni wa nchi ya Kenya. Mwingine aneye mfuata, ni wa nchi ya Brazil. Mwanariadha ambaye ni wa nchi ya Kenya, amevalia jezi iliyoandikwa Kimani, ambayo ni jina lake.

Kabati ya kuhifadhia vifaa labda kompyuta au vifaa vya mawasiliano. Ina rangi ya kijivu nyepesi au pembe za ndovu na ina milango miwili ya rangi nyeusi mbele.

Mlango ambayo imefungwa katika mlango hii kuna maandishi ambayo yamebandikwa ambayo inaashiria kwamba hakuna ama wanafunzi hawaruhusiwi kuingia.

Kituo cha kuskia cha deji ambacho kinaendeshwa na jumuia ya watoto visiwi ya Kenya, shirika hili linajitolea kuwawezesha watu visiwi kupitia elimu, utetezi na msaada na inahakikisha wanapata fursa sawa kaitka jamii.

Tarakilishi ambayo imewekwa juu ya meza, meza hili ni jeupe na tarakilishi ni nyeusi.

Mtiani ambao umesahishwa, mtiani hii huenda ni ya watoto wachanga. Jinsi inavyo onekana kwa maswali na michoro yake.

Madawati mengi ambayo yamepangwa kwenye eno hili ambayo eneo hii huwenda ni darasa la wanafunzi kuna karatasi ambayo imewekwa juu ya madawati haya.

Tarakilishi mbili ambayo yako kwenye meza. Kando yao kuna vitabu ambazo zimepangwa meza ambayo vitu hivi vyote vimewekwa ina rangi nyeupe.

Pahali ambapo kunako tokea moto watu wanafa kukusanyika mahali hapa, nyuma ya maadhishi haya kuna tangi ya magi.

Maandiko ubaoni ambao umeandikwa tarehe ya tarehe ishirini na nne mnamo Februari mwaka wa elfu mbili ishirini na tano na kuna swali ambalo linauliza kwamba ,"je? Samueli alijibu aje mungu alipoitwa."

Wanariadha wa nchi ya kenya ambao ameshika bango, bango hili imeandikwa kwamba amevusu katika mashindano iliyoandaliwa parit wa mwaka wa elfu mbili, ishirini na nne.

Kitabu cha darasa la pili kinachofunza kuhusu afya, usalama na mienendo. Katika kitabu hiki kuna mchoro wa watoto wanao onekana kufanya mchezo tofauti

Mtu ambaye amekali kiti cha magurudumu. Mtu huyu ameshika vitabu mingi na amevalia shati. Kwenye mkono wake kuna saa.

Kitabu ya mwanafunzi la darasa la sita. Kitabu hiki ni cha kingereza na inafanya kingereza ya mwanafunzi kua kizuri.

Madawati mengi ambayo yamo kwenye darasa juu yake kuna kitabu na madawati haya mawili yameweza kupakwa rangi ya nyeupe.

Wanaridha wa nchi ya kenya ambaye ana ulemavu katika mkono wake wa kulia. Mwanariadha huyu anaitwa wesley kimeli sang, na aliweza kuzaliwa tarehe moja machi mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na nne.

Maandiahi ambayo yamebandikwa ukutani. Maandiahi haya yanaeleza kwamba katika shule hii masheria hufuatwa na wanafanya kazi kwa umoja kama familia.